Mkulima anashikilia mgomba, ulio kwenye mti wa mandizi. Amevaa kofia nyeupe, miwani, shati ya samawati. Huku nyuma kunaonekana tangi ya maji na mimea zinginezo. Anaonekana mwenye furaha na tabasamu.